Maandhari hii ni ya shule ya upili nyenye kuta kubwa zenye maandishi makubwa, Sacred Heart High School. Pembeni kuna bango la taasisi lenye nembo ya Catholic Archdiocese of Mombasa na maadili yanayoangaziwa ni, Faith, Duty, Humility, Knowledge and Enlightenment.

Korido hii ina sakafu ya vigae na safu yenye nguzo nyeusi wima zinazoendelea kwa mpangilio. Ukuta wa kulia una rangi nyeupe na madirisha ya juu karibu na dari. Dari ni nyeupe huku paa likiungua na mbao zilizo wazi. Upande wa kushoto wa korido uko wazi unaangazia barabara ya udongo na vegetesheni ya kawaida katika mandhari ya nje.

Kabati hili la mbao lina sehemu za mraba zilizopangwa kama gredi, kila moja ikiwa na nambari mfano tatu na kumi na mbili zinaonekana wazi. Ndani ya baadhi ya sehemu kunaonekana kuna mkoba au mafaili ya rangi tofauti, kuna bluu, nyeusi, manjano na rangi ya machungwa baadhi ya sehemu hizo ziko wazi zikisubiri kutumika au kuwekewa kitu. Sakafu ni vigae vya rangi nyeupe ikidokeza kua picha hii imepigwa katika mazingira ya ofisi au kituo cha huduma.

Darasa hili lililo tupu lina mistari ya madawati ambayo yaliyowekwa kwenye fremu ya mti. Kila dawati lina kikapo cha waya chini yake mahali pa kuwekea vitabu au mzigo. Dirisha kubwa upande wa kushoto linapazia na vyuma vya usalama likiruhusu mwangaza wa asili kuingia ndani. Mwisho wa chumba kuna kompyuta kadhaa mezani zikionekana kama vifaa vya kujifunzia vya kisasa.

Hili ni lango rasmi la kuingilia shule ya 'Sacred Heart High School', na ni lango la chuma jeusi lilizozungushwa uzio wa metali, likiwa limefunguliwa, au linaonekana wazi. Kwa upande wa kulia, kuna ukuta wenye nembo ya shule, pamoja na maandishi ya jina la shule na neno entrance . Upande wa kushoto wa lango, kuna nembo nyingine na kauli mbiu inayosema 'strive for excellence'.

Hapa kuna alama ya mkusanyiko wa moto, mahali maalum pa watu kukusanyika iwapo kutatokea tukio la dharura kama vile moto. Bango linasomeka fire assembly point likiwa na mshale unaoelekeza kulia, na limewekwa kwenye nyasi mbele ya muundo wa silinda kubwa, labda ni tanki la maji.

Kitabu hiki cha kufundishia lugha ya kifaransa kwa darasa la nne kinaonekana kuwa nakala ya mfano, ambayo haiuzwi bali huenda inatumika kwa marejeo ya walimu au wachapishaji. Mchoro kwenye jalada unaonyesha watoto watatu wakicheza kuruka kamba kwenye mazingira ya kijani, ishara ya uhai, urafiki, na ujifunzaji katika hali ya furaha.

Hili lina ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na milango mikubwa myekundu kwenye sakafu ya chini. Kila gorofa ina balkoni zilizo na reli, na mbele kuna bustani ya kupendeza yenye maua ya rangi ya waridi, vichaka vya kijani na nyasi zilizokatwa vizuri.

White Board imeandikwa tarehe Monday 24 February 2025 kwa juu huku chini yake kuna swali lililoandikwa kwa rangi ya bluu; Question: How did Samuel respond when God called him? Kando ya ubao kuna lebo zinazoonyesha miezi ya April na May, kila moja ikiwa na icon ndogo inayowakilisha mwezi husika.

Eneo hili ni kiwanja chenye nyasi katikati ya mijengo ya shule au taasisi ya watoto. Kuta za jengo zumechorwa picha za wanyama kama twiga, tembo na punda milia. Mlango mwekundu pia unaonekana kuwa wakuingilia, mazingira tulivu ya nje.

Darasa hili la kisasa lina madawati ambao yaliyopangwa kwa usafi kando ya ukuta wa nyuma kuna kompyuta za mezani zilizopangwa kwa mstari zikiwa kwenye meza za urefu wa wastani. Ukuta umechomwa kwa rangi ya kijani mwangaza na kando yake kuna dirisha lililo na mapazia ya rangi ya machungwa, upande wa kulia kuna whiteboard ambayo waweza kutumika kwa mafundisho au matangazo sakafu ni ya vigae na hakuna wanafunzi au walimu walipo kwenye taswira hii.

Mchezaji huyu wa kandanda amevaa sare ya michezo yenye rangi nyekundu na nyeupe yenye maandishi Kenya na bendera ya kitaifa. Mchezaji huyu anaonekana kutumia magogo ya kutembelea yaaani crutches na ana mguu mmoja tu lakini bado amesimama kwa udhabiti kwenye uwanja wa manjani huku mpira wa kandanda ukiwa mbele yake. Mandhari ya nyuma kuna viti vya uwanjani vilivyofifia na banner yenye maandishi yasioyonekana wazi.

Jalada hili ni la kitabu cha kiingereza kilichopewa jina, Junior English 2, kilichoandikwa Haydn Richards, toleo ni la new edition . Jalada linaonekana kuchakaa kwa kiasi, likiwa na madoa na ishara za matumizi ya muda mrefu. Kwenye jalada kuna michoro ya mimea yenye majani ya kijani, maua ya bluu , nyuki, vipepeo, na mdudu wa rangi ya chungwa. Vikieleza mandhari ya asili.

Taswira hii inaonyesha jengo la mbele ya Kenya Medical Training College KMTC, Mombasa Campus likiwa na rangi nyeupe na mapambo ya nyekundu na manjano. Juu ya jengo kuna nembo ya taasisi, bendera ya Kenya na maandishi yenye nguvu Kenya Medical Training College Mombasa Campus, kuna ngazi inayoelekea mlango wa kuingilia. Madirisha yenye miundo ya upinde na gari njeupe lililopaki mbele.

Kina vifaa mbalimbali vya kazi ikiwemo kabati jeupe lenye milango nyeusi na magurudumu ambalo lina ventilation holes na kufuli mbele. Juu ya kabati kuna roll ya karatasi za kujifutia, kanga au kitambaa chekundu, folder ya manjano yenye kamba blue , kiti cha plastiki cheupe upande wa kushoto kilicho na begi nyeusi, meza ya nyuma ikiwa na monitor kadhaa za kompyuta, keyboard , karatasi nyingi zimepangwa. Sakafu yenye vigae na mlango mkubwa upande wa kulia.